Maji mengi yanazamisha barabara na maegesho na kuacha magari yakiwa yamekwama nusu ndani ya maji. Magari kadhaa yanaonekana yametelekezwa. Hali hii inaashiria mafuriko makali yaliyotokea eneo hilo.

Wanawake wawili, wote wakiwa wamevaa barakoa, na makoti meupe ya mahabara, wanashona barakoa za blue , wakitumia mashine ya kushonea. Kuna rundo la barakoa zilizokamilika. Wanafanya kazi kwa bidii, labda kutengeneza vifaa vya kujikinga.

Kati ya hema na makaazi madogo madogo yaliyotapakaa kwenye ardhi kame kuna tanki kubwa na maji ya rangi ya maziwa. Limewekwa juu ya meza ndogo ya mbao. Mandhari inaonyesha eneo la makaazi ya wakimbizi au wafanyakazi wa kambi.

Chumba cha meno na daktari wawili wakiwa wamevaa barakoa na glovu wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenya kiti. Mmoja amevalia fulana ya kijani kibichi na mwengine koti jeupe, wote wakitumia vifaa vya meno.

Sanduku la dawa za Cholecalciferol capsules USP SUPER D3 sixty thousand IU inayoonekana ikiwa na kapsuli nne. Kifurushi kidogo cha vipande viwili vya kapsuli laini za manjano ambazo huonekana kama gel kimewekwa mbele.

Bwana aliyevaa kofia na fulana na ya shirika la, afya duniani. Anatoa chanjo ya polio kwa mtoto mchanga. Mama wa mtoto amembeba mtoto huyo kwa umakini. Tukio linafanyika nje likionyesha jitihada za afya ya umma.

Kopo ndogo lenye lebo Polio vaccine injection ten ml , limesimama kama sindano. Nyuma yake kuna stethoskopu nyekundu na sehemu ya chuma. Vitu hivi vimetandazwa kwenye sehemu ya buluu.

Vitu vya jadi vimekusanywa pamoja, kuna kibuyu kikubwa kilichofungwa kamba, sanamu ya mtu na vitu vidogo kama shanga na vipande vya nguo. Vipengele hivi vinaweza kuashiria mila sana au desturi ya kitamaduni.

Boksi ya chanjo ya MMR measles, mumps na rubela vaccine nairolix , imewekwa kwenye sehemu yenye rangi isiyo na mwangaza. Sindano moja iliyojazwa awali na chupa ndogo ya dawa zimepangwa mbele ya box .

Mtu ameshikilia chupa mbili za dawa, zikiwa wazi na zikisubiri kutumiwa. Inawezekana anazitumia kwa matibabu na anazitoa kwa ajili ya wengine. Dawa hizi zinaonekana kuwa za matumizi ya kibinafsi au huduma ya afya.

Mtu amesimama katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka, akiwa amepasa mikono juu. Mandhari ya kijani kibichi ya vichaka na nyasi yamefunikwa na wadudu hao. Inaashiria tatizo la nzige ambalo limekuwa likikumba baadhi ya maeneo.

Daktari wameno anatabasamu akiwa amemshika bega mgonjwa wake. Ambaye pia anatabasamu. Na kuashiria vizuri, wa kidole wote gumba wawili wanaonekana wamefurahi na kuridhika wakiwa katika kliniki ya meno.

Mganga ameketi chini amevalia nguo za kitamaduni zenye nakshi. Ameshika kifaa chenye manyoya mkononi huku vitu vingine vya utambaji vikiwa mbele yake juu ya mkeka. Mazingira yanaashiria mila na desturi.

Chupa ya gudatune, dawa asilia ya kupunguza tezi dume iliyopanuka. Imewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma yake kuna bango lenye nambari ya Qr ya malipo ya M-Pesa.

Muuguzi aliyevaa barakoa na sare ya njano anampima mtoto mchanga huku mama aliyevaa barakoa akimtazama kwa makini. Wote wawili wako ndani ya chumba labda hospitali au kliniki. Hali hii inaashiria huduma ya afya ya mama na mtoto.

Umati wa watu wengi wao vijana wamesimama nyuma ya rundo la pedi za hedhi wakishikilia mabango yenye ujumbe kama stop period stigma . Wanaonekana wakiunga mkono kampeni ya uhamasishaji kuhusu hedhi.

Tiba Herbs Reserch sabuni na mafuta yenye nguvu zimetandazwa. Kuna chupa moja ya unga, chupa mbili za mafuta na vipande viwili vya sabuni, vyote vikiwa na lebo yenye maelezo ya matumizi na namba za mawasiliano.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na fulana ya njano akijaza sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Madirisha ya bluu yanaonekana nyuma. Inaashiria matayarisho ya kutoa chanjo au dawa labda katika kituo cha afya nchini Kenya.

Mwanaume amevalia kofia ya kijivu na nguo za kazi za kijani kibichi, ananawa mikono kwa kutumia sabuni kutoka kwenye kifaa maalum kilicho huko ukutani. Kuna sinki mbili chini yake, kuna dalili za usafi zimebandikwa ukutani.

Mtoto amesimama, akimuangalia mfanyakazi wa afya aliyevaa koti jeupe. Ndani ya chumba, kinacho onekana kama ward au kliniki. Na vitanda vya magonjwa na vyombo vya matibabu. Hali hii ina ashiria huduma wa afya kwa watoto.

Daktari amevaa miwani na barakoa ya bluu. Anaandaa sindano kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa, na kona wake unashikilia sindano kwa uangalifu. Huku watu wengine wakiwa wame simama nyuma yake.

Mwanaume mwenye furaha amevaa fulana ya bluu yenye maandishi ya go tested akipunga mikono na kwa shasha amesimama karibu na mabango ya mradi wa maji na tangi makubwa ya kuhifadhi maji akionyesha juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi.

Kopo dogo la dawa la rangi ya kahawia, limezungukwa na lebo nyeusi na nyeupe. Lebo hiyo inasema Olympia Pharmacy Records na vitamin D350000U/ . Pia ina maelezo mengine ya matumizi.

Daktari wa meno amevalia barakoa na nguo za kitabibu anamhudumia mgonjwa aliyevaa miwani ya kinga. Daktari anatumia vifaa maalum kutibu meno akionyesha utaaluma na umakini katika huduma ya afya ya kinywa.

Kuna chupa za chanjo ya homa ya manjano na sindano. Pia kuna barakoa za matibabu na chupa zingine za dawa. Vifaa hivi vinaashiria matibabu au kinga dhidi ya magonjwa.

Mzee amesimama karibu na mti, akitazama bango kubwa jeupe iliyoandikwa kwa herufi nyekundu. Bango hilo limetangaza dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya hawa. Ikionyesha pia number ya simu.

Mwanamke wawili na mtoto mchanga hospitalini. Mwanamke mmoja amekaa kitandani amemshika mtoto aliyejifunga blanketi. Mwanamke mwingine amesimama akitoa zawadi ikiwemo nguo na viatu vingine kutoka kwenye begi.

Mwanamke amevaa shati la bluu akimwaga maji kutoka ndoo ya bluu yenye mfereji kwa mwanamke aliyevalia shati jeupe. Mwanamke anashika kibuyu ya manjano, mazingira ni ya kijiji, kuna nyasi na kuni zilizopangwa nyuma yao. Ni mazingira ya vijiji ambapo maji yanachukuliwa kutoka vyanzo vya kawaida.

Mwanamke akifanyiwa uchunguzi wa kusikia. Mtaalamu anatumia kifaa maalum karibu na sikio lake. Mwanamke anaonekana makini. Watu wengine wako nyuma. Inawezekana kuwa kliniki au kambi ya matibabu.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa anashikilia chupa ya dawa akielekeza kwenye mitungi mikubwa ya gesi. Nyuma yake kuna mitungi mingine mingi, inaonekana yuko katika kituo cha uzalishaji au hifadhi ya oksijeni.

Chupa iliyo na vaccine ya MMR measles, mumps na rubela vaccine twenty ml na sindano iliyo kando yake. Ina kifuniko cha manjano na chupa hiyo inaonekana kuwa na dawa ndani. Mazingira ya nyuma ni ya rangi ya samawati.

Kisanduku cha dawa cha chanjo ya M-M-R, kwa ajili ya surua, matumbwitumbwi na rubella. Kando yake kuna chupa mbili ndogo, moja ikiwa na chanjo na nyingine yenye maji ya kumengenya.

Mtaalam amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa na miwani, akipiga magoti garini. Amevalia pia mkanda mwekundu kwa usalama na glavu za kijani. Karibu naye, kuna chupa kadhaa za kemikali wazi zikiwa na lebo zenye maandishi kama vitanium .

Barabara imejaa maji mengi kutokana na mafuriko. Gari ndogo jeupe linaonekana likipita katikati ya maji mti na majengo iliozunguka yanaonekana na lori la mizigo linaonekana likitembea polepole mbali. Hali hii ni ya mvua nyingi.

Daktari anatoa chanjo kwa mtoto mchanga huku mama yake akimshikilia kwa uangalifu. Wote wamevaa barakoa, daktari amevaa fulana ya manjano akionyesha umuhimu wa afya wa umma.

Mwanamke mzee ametabasamu akifua nguo kwenye beseni na simiti amevaa kitambaa cha zambarau kichwani na nguo ya kijani akionekana akifurahia kazi yake chini ya jua.

Daktari amevaa koti nyeupe, anachunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa maalum. Mwanamke amevalia koti jeusi na shati jekundu. Wanaonekana kuwa makini na mazingira yaliyowazunguka ni meupe.

Mafuriko makubwa yamefunika mitaa ya makazi. Maji ya kahawia yamejaa barabarani na kuzunguka nyumba. Paa la nyumba linaonekana juu ya maji. Miti na majengo ya kijani yanaonekana pembeni. Hali hii inaonyesha madhara ya mvua kubwa au mafuriko ya mto uliofurika.

Sindano, chupa ya dawa yenye lebo measles, rubella, mumps na vidonge mbalimbali vinavyohimiza kuwa kuna mgonjwa atahudumiwa.

Mfanyikazi aliyevaa vifaa vya kujikinga kikamilifu, ikiwemo suti ya bluu, barakoa na kinga maskioni. Akitumia mashine ya kupuliza moshi. Moshi mwingi umefunika eneo la chini. Inaonekana kama shughuli ya kudhibiti wadudu.

Mhudumu wa afya amechanja mtoto mchanga huku mama yake akimshika kwa upole. Tukio hili linaashiria kampeni ya chanjo labda katika kliniki au kituo cha afya. Ikilenga kulinda afya ya watoto.

Chupa kadhaa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pia kuna sindano, chupa zingine za dawa na vifaa vya matibabu , iliyowekwa kwenye kitambaa cha buluu. Inaonekana kuna mazingira ya kliniki au maabara.

Choo cha umma kilichojengwa kwa mawe na kuwa na paa la rangi ya manjano na kijani. Juu ya mlango kuna ishara inayoonyesha public toilet . Mwanaume mmoja anaonekana akiingia ndani. Mazingira yanazungukwa na nyasi na miti.

Ajali mbaya ya barabarani basi imeharibika sana, watu wengi wamekusanyika karibu. Wengine wanatazama. Inaonekana kuna lori la mafuta pia huenda kuna majeruhi, ajali ni ya hatari.

Mtu anaye vaa vazi la kujikinga na maski, akitumia dawa ya wadudu kwenye mimea shambani. Anarudisha wawili huku wakifanya kazi. Shamba linaonekana likiwa la kijani kibichi.

Kibanda cha nyasi kimesimama pekee yake katika eneo kame, ardhi ni kavu na kuna miti midogo iliyokauka iliyozunguka, juu ya anga la buluu mawingu meupe yanaonekana, chupa ya njano umewekwa karibu na kichaka.

Duka la miti shamba au mganga wa jadi una mabango mawili yaliyoandikwa orodha ndefu ya magonjwa matatizo wanayodai kutibu ikiwemo pumu ,malaria na kisukari. Rafu zimejaa mizizi na mimea kafu.

Daktari akiwa amevaa barakoa na stethoskopu , anamchunguza mtoto mchanga kitandani. Mzazi au mlezi anasimama karibu akifuatilia kwa makini ukaguzi wa afya.

Bidhaa mbalimbali za miti shamba zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa Leoki inaondoa maumivu ikiwa na maelezo zaidi kuhusu faida zake. Pia kuna kontena ya unga iliyoandikwa Deja na kingine kikubwa.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu au kahawia inaonekana mbele. Nyuma yake, kuna vitu mbalimbali vinavyofanana na vyombo vya kiasili au vya kitamaduni kama vile, maboga yaliyopambwa na shanga.

Mkono uliovaa glovu nyeupe ukishika sindano na chupa ndogo ya chanjo yenye lebo vaccine . Kwenye mandhari nyuma ya buluu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa miwani maalum na barakoa. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na anaonekana akipokea matibabu. Jina Mercy Wawira Apenga inaonekana kwenye sare ya daktari.

La kubeba mizigo limeanguka ubavuni barabarani, ikiwa limefunikwa na maji mengi ya mafuriko. Maji machafu yanatiririka kwa kasi. Watu kadhaa wamesimama kwenye kingo za barabara wakishuhudia mafuriko ya ajali.

Mafuriko makubwa barabarani. Magari na pikipiki zimekwama ndani ya maji machafu. Watu wajitahidi kupita katikati ya maji hayo ya kahawia huku wengine wakiwa ndani ya mkokoteni ya abiria. Hali hii inaashiria athari mbaya ya mvua nyingi.

Kifurushi cha chanjo ya homa ya manjano iitwayo Stamaril kinajumuisha chupa ya unga, sindano iliyojaa kiyeyushi na sindano mbili tofauti . Chanjo hii ni ya matumizi ya chini ya ngozi au misuli.

Mwanamke amevaa hijabu nyeusi na mavazi meupe yaliyolegea amesimama katikati ya eneo kame. Karibu naye kuna mifupa na mizoga ya wanyama waliokufa ikionyesha hatari mbaya za ukame. Mandhari ni kavu yenye miti michache iliyochakaa.

Mkulima akipulizia dawa kwenye mimea ya mahindi. Amevalia ovaroli mwili mzima, barakoa usoni na glavu nyekundu kwa ajili ya ulinzi. Mkulima amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa cha rangi ya manjano mgongoni.

Wauguzi wawili wakiangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye mashine maalum ya matibabu. Wauguzi wote wamevaa kofia na barakoa. Vifaa mbalimbali vya hospitali vinaonekana.

Mikono miwili inaonekana ikishikana. Mkono mmoja umevaa glovu nyeupe na mwingine hajavaa. Mkono uliovalia glovu unaonekana kuwa wa mfanyikazi wa afya.

Wanawake wawili. Mmoja akimsaidia mwingine kufanya mazoezi ya mikono kwa kutumia kifaa. Wote wawili wanaonekana ndani ya chumba kinachofanana na kliniki.

Mwanamke akimtazama mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Mwanamke huyu amevaa kilemba cha rangi ya kahawia na nguo nyeusi. Mikono yake ina vitambulishi vya hospitali. Mtoto amefunikwa blanketi.

Mtu amevaa sare ya kujikinga, amevaa gauni ya rangi ya manjano iliyokooza ,kofia nyeupe, barakoa na glavu ,amesimama karibu na meza yenye chupa ya maji na vifaa vingine vya matibabu .

Afisa wa afya amevalia mavazi ya kinga anapulizia dawa sokoni kuua vidudu. Kuna makasha, mamboga na vifaa vilivyofunikwa kwa plastiki. Hili ni zoezi la kuhakikisha usafi kudhibiti magonjwa kwenye maeneo ya biashara ya vyakula.

Mikono ya mtu ikimimina vidonge vya manjano vinavyoonekana kama virutubisho vya mafuta ya samaki au vitamini kutoka kwenye chupa ya uwazi hadi kiganja cha mkono. Vidonge vimeangaza kutokana na mwanga.

Daktari aliyevaa koti jeupe na tochi kichwani, akizungumza na mgonjwa wake, anaonekana akishikilia kifaa kidogo cha matibabu. Watu wengine wamekusanyika nyuma, wakionyesha kuwa hii ni kliniki ya rununu au kambi ya matibabu.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa barakoa na fulana nyeupe, ameketi nyuma ya meza. Anaonekana akijaza nyaraka huku mgonjwa au mteja akiwa ameketi mbele yake. Chupa ya sanitizer inaonekana juu ya meza.

Mgonjwa amekaa kwa kiti muuguzi akimpa chanjo begani. Wote wawili wamevaa barakoa. Mbele yao kuna chupa ya maji.

Bidhaa nyingi za kiasili zinazofanana na miti shamba au mizizi imepangwa juu ya meza ndefu sokoni. Pia kuna mitungi ya plastiki iliyojaa unga na miti shamba na chupa za kioevu. Nyuma kuna magunia na nguo zilizokusanywa.

Mikono miwili iliyovalia glavu za bluu inatumia kifaa cha meno chenye ncha inayozunguka labda drili . Ndani ya mdomo wazi wa mtu, hii inaashiria utaratibu wa meno unaofanywa na daktari wa meno au mtaalam mwingine.

Kubwa ya plastiki na kilicho ndani ni rangi ya kahawia nyekundu. Kuna vyombo vingine, majani ya dawa za asili na vifaa vya kitamaduni vilivyopangwa karibu. Kunaonekana mbuzi, ngozi ya wanyama pori na vitu vingine vya dawa za jadi vilivyofungwa kwa utepe mwekundu. Hizi ni dawa za kiasili za kiafrika.

Mfanyakaziwa afya akimpatia mwanamke chanjo begani. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao. Mfanyakazi amevaa koti jeupe la daktari na barakoa. Sanduku la baridi la buluu ya kuhifadhia chanjo linaonekana kando.

Mwanaume anauza bidhaa zilizopakiwa kwenye chupa za maji, labda karange. Ameketi kwenye pikipiki. Mwanaume mwingine amesimama mbele yake akiongea. Wote wamevalia barakoa. Anga lina mawingu.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha fedha, ikiwa na lebo nyeupe. Lebo imeandikwa MMR Measles, Mumps, Rubella vaccine . Subcontinuos injections 0.5 ml . Karibu na chupa kuna sindano ya plastiki iliyo wazi.

Daktari amevaa koti jeupe anachunguza macho ya mwanamke akitumia mashine maalum. Daktari anatabasamu ukuta wa bulu unaonekana nyuma yao, miti jeusi na mto mwekundu iko pembeni .

Mtu anapokea chanjo, mtu wa huduma amevalia fulana ya kijani kibichi na barakoa nyeusi. Mtu anayepatiwa chanjo ameketi. Amevalia nguo nyeupe na barakoa, watu wengi wamejipanga foleni nyuma yao.

Mwanamke na mwanamume wakisimama karibu na choo cha rangi ya bluu chenye nembo ya Fresh Life . Eneo hilo linafana na makazi duni yenye vibanda, barabara ni ya udongo.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa ya gesi na glovu za kijani. Anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa akilenga kwenye eneo la jikoni lenye ukuta wa matofali. Inaonekana anafanya kazi ya kitibhiti wadudu au kusafisha.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa koti jeupe akimpa chanjo mtoto mdogo. Mtoto anaonekana amevaa nguo zenye michoro na anamwangalia mtu huyo anayemchoma sindano, sindano iko tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Hii inaweza kuwa kliniki ya chanjo.

Huduma ya dharura zikifanyika hospitalini. Wafanyikazi wa afya baadhi wakiwa wamevalia sare nyekundu wanashughulikia mgonjwa kwenye kitanda cha kubebea wagonjwa. Ishara ya accidents and emergency inaonekana nyuma ikionyesha iliohusika.

Daktari wa kiume anachunguza sikio la mwanamke. Daktari huyu amevaa miwani, koti jeupe la maabara na barakoa. Mwanamke huyu ana nywele fupi nyeusi na amevalia koti jeusi ya ngozi na skafu ya kijivu.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani wakifunika sehemu ya juu. Nzige hao wameenea kote juu ya miti yenye majani mengi wakionyesha idadi yao kubwa. Hii inaashiria ufanisi wa nzige ambao unaweza kuleta uharibifu mkubwa wa mazao.

Mikono ya mtu ikishikilia pakiti nyingi za taulo za kike zinazoonekana kuwa mpya zimefungwa kwa mpira na ziko tayari kusambazwa. Baadhi ya pakiti zimeandikwa Sanitary Pads , inaonekana ni msaada au mradi wa kutoa taulo za kike.

Mgonjwa amelala kitandani huku akivalia barakoa akipokea matibabu au mazoezi ya viungo kutoka kwa daktari. Daktari aliyevaa koti jeupe anashika mguu wa mgonjwa labda akimsaidia kufanya mazoezi ya goti au fupa la nyuga.

Chupa zenye zinaitwa Zephania life Herbal Clinic. Zimetengenezwa kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari. Kila chupa ina lebo iliyo na mhuri wa usalama. Baadhi ya chupa zimeandika six bottles missing .

Kampeni ya chanjo au matibabu, mwanamke amevaa kofia ya bluu anampatia mtoto mdogo dawa au chanjo kwa mdomo. Msichana mdogo amemshika mtoto, watu wengine waliovalia fulana za chanjo wanaonekana nyuma.

Mwanamke amevaa nguo ndefu maridadi na kitambaa kichwani akisimama katikati ya eneo wazi. Nyuma yake kuna majengo madogo na watu wachache. Chini yake kuna mandoo mengi ya maji ya rangi tofauti kama kijani kijani na nyeupe. Eneo linaonekana kuwa kama ni vumbi.

Chupa kadhaa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na Rubella , zikiwa na lebo zenye single dose 0.5ml . Chupa hizi zinaonekana kuwa zimetayarishwa kwa ajili ya matumizi. Bidhaa zimetengenezwa na Mark and Company.

Kuna sanduku la chanjo iliyoandikwa measles, Mumps and rubella vaccine live . Limesalishwa na Serum Institute of India. Lina kipimo cha zero nukta tano ikionyesha chanjo muhimu ya afya.

Nzige wengi sana wakiruka angani. Watu wawili wamesimama katikati ya kundi la nzige, wanaonekana wakiwapigia kelele au kuwafukuza. Eneo hilo lina mimea michache.

Wanawake wawili katika mazingira ya darasani. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya ubao mweusi uliojaa chaki akionekana kitu kama nguo nyeupe huku akitabasamu. Mwanamke mwingine ameketi chini akimtazama inaonekana kama mafunzo au semina.

Wataalamu wa afya watatu, wawili wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa. Wanaonekana wakimpima shinikizo la damu mwanamume aliyeketi. Kuna habari la faili na vifaa vya matibabu. Mazingira yanaashiria kituo cha afya au kliniki.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya buluu anaonekana akichunguza paja la mwanaume mwingine aliyevaa kofia na shati la miraba. Hii inaweza kuwa ni uchunguzi wa kimatibabu au kutoa huduma ya afya nje.

Madaktari wa meno watatu wakiwa wamevalia barakoa, glovu na mavazi ya kinga ya buluu. Mmoja anamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Wengine wawili wanasaidiana. Mazingira ni kliniki ya kisasa yenye madirisha makubwa.

Tanki kubwa la maji limesimama kwenye kiti cha mbao katikati ya kambi. Vibanda vingi baadhi vikiwa na paa nyekundu au nyeupe. Vimetawanyika katika eneo kubwa la ardhi kavu. Linaweza kuwa kambi ya wakimbizi.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa. Daktari amevaa glavu, barakoa na miwani. Mgonjwa amelala chini akifanyiwa matibabu. Viungo vya meno viko mezani. Mazingira ni safi kama kliniki.

Barabara inayojaa maji, inaonekana magari aina ya Tuktuk yanapitia ndani ya maji mengi. Mtu mmoja amekaa ndani ya Tuktuk ya kwanza. Amevalia nguo ya nyekundu na nyeusi. Ameshika mwavuli. Inaonekana kama kunyesha sana. Maji yanafanya mawimbi.

Mwanamume amevaa miwani na glavu nyeupe akiandika kwenye daftari. Ameinama juu ya meza iliyojaa vifaa vya kisayansi kama vile mashine ya uchunguzi na mrija ya kupimia sampuli.

Jengo lililoporomoka likiwa limejaza eneo kwa vifusi. Juu ya makovu kundi kubwa la watu limesimama wakitazama chini wafanyakazi wa uwokoaji wakiwa wamevalia sare zao. Wanajitahidi katikati ya uharibifu. Jengo lingine lenye ghorofa nyingi linaonekana nyuma.

Wauguzi wawili wanaonekana wamebeba watoto wachanga mikononi mwao, kisha wamelaza katika kitanda kiliotandikwa shuka nyeupe. Mama pia anaonekana hapo kando akiangalia watoto. Mazingira ni ya kliniki au hospitali, sehemu ya kujifungua ya wamama.

Jengo kubwa likibomolewa, huku tinga tinga la manjano likifanya kazi katikati ya kifuzi. Maafisa wa polisi wakiwemo wawili walio mbele. Wanaangalia eneo hilo linaonekana kama shughuli ya uharibifu wa majengo.

Wanawake watatu wakihudumia mzee mmoja. Wauguzi wawili wamevaa t-shati nyeupe zenye maandishi world hearing day . Mmoja wao anatuma kifaa cha matibabu kinachosafisha sikio la mzee. Mwingine anatazama kwa karibu.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili viliyotengenezwa kwa kibuyu, vingine ikiwa na kamba wa shanga na rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe ziko kwenye meza na kamba nyingine za ushanga na viungo vya udongo vimeonekana nyuma.

Ng'ombe akichukuliwa sampuli puani na mtu aliyevaa mavazi maalum ya kinga ikiwemo barakoa ya gesi. Mtu mwingine anaonekana akishika kamba. Nyuma kuna ng'ombe mwingine na uzio wa chuma.

Choo kidogo au jengo la huduma lililojengwa kwa mbao katika eneo la vijijini. Misimu ya maji inaonekana kando yake. Eneo linalizunguka lina udongo mwekundu na miti mingi ya mimea.

Daktari amevalia shati nyeupe na koti la bluu. Amevalia pia barakoa ameshikilia sindano anaonekana akimdunga mgonjwa aliyeketi .Amevalia shati ya kijani na barakoa kisha mazingira ni ya hospitali au kliniki.

Hospitali ya kaunti ya Ahero ikifurika, maji yamejaa mbele ya jengo kuu. Mlango na madirisha ya hospitali yanaonekana wazi juu ya kiwango cha maji. Kuna mti mdongo na viti vya magurudumu vilivyoachwa nje. Hali hii inaonyesha hatari za mafuriko makubwa.

Kifurushi cha dawa cha rangi ya zambarau chenye jina Slow Fe, kina vidonge sitini vya chuma vya kutumia mara moja kwa usiku. Kimeandikwa gentle to your system na #1 doctor recommended . Kifurushi kinaonyesha kuwa ni dawa ya kutoa chuma polepole mwilini ili kupunguza madhara.

Mwanamke mjamzito amelala chali kwenye mkeka, huku mhudumu wa afya, akichunguza tumbo yake. Hali hii inaashiria kliniki ya ujauzito, ikionyesha utunzaji wa mama na mtoto tumboni.

Chupa kadhaa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Moja kunayo katikati nyingine nyuma. Mbele kuna mirija midogo yenye vifuniko vya rangi ya buluu na chungwa.

Chanjo cha surua, matumbwi tumbwi na rubela, kwa ufupi MMR. Sanduku la chanjp linaonekana likiwa na maelezo. Mkono unaonekana ukichota chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Chupa kadhaa za chanjo ziko mbele ya sanduku.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka shimo ndogo ardhini wakitumia ndoo za njano. Eneo hili linaonekana kuwa kali na lenye miamba likiongeza ugumu wa kupata maji.

Mfanyakazi wa afya amevaa barakoa na miwani. Anashika chupa ndogo ya dawa. Watu wengine wanaonekana kwa mbali nyuma yake.

Chumba cha uchunguzi, mwanaume ameketi akiongea na mtaalam wa afya. Mtaalam anashikilia kitu kinachoonena kama kielezo cha mafunzo, labda kinachohusiana na afya ya uzazi.

Wanamke anavalia barakoa na glovu, lakini saili ya mwanamke mwingine aliyeonekana mgonjwa na amechoka kitandani. Mazingira yanaashiria chumba cha kulala, na hali inaonekana kuwa ya tahadhari za kiafya.

Mwanaume akishughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye mashine maalum ya matibabu. Watoto wengine pia wako kwenye vitanda. Hali inaonekana hospitalini wagonjwa wakitibiwa.

Mwanamke mjamzito amelala chali kwenye mkeka. Mwingine anaonekana akimchunguza tumbo lake. Wote wawili wako ndani ya chumba.

Kundi la watu wakikusanyika karibu na kibanda cha elimu ya ukimwi. Bango kubwa lina ujumbe we talk protection na lina nembo ya utepe mwekundu. Kuna meza zilizojaa vipeperushi na watu wakiongea, labda kwenye kampeni ya uhamasishaji.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wamekusanyika. wengi wao wamevalia fulana za bluu zenye nembo. Mwanamke mmoja akitabasamu anashika karatasi mkononi huku akiongea na wenzake. Mfuko mwekundu uko chini yake.

Mwanamke akichunguzwa sikio, mtaalam anatumia kifaa maalum cha chuma karibu na siko lake .Mikono unatumiwa kushika kichwa na kifaa. Mwanamke anaonekana makini.

Kikundi cha watu wakwemo baadhi waliovalia makoti nyeupe ya mahabara. Wamekusanyika nje wakifanya mafunzo au matajiriano. Wengine wamesema kwa makini wakisikiliza, huku vitu kama maduma ya maji viko nyuma yao.

Mtoto mdogo yumo ndani ya incubator ambapo watoto wachanga waliozaliwa kabla ya umri wanawekwa, kisha kuna muuguzi anayemwangalia. Kuna mama kando anaonekana akiongea na muuguzi, mazingira ni ya hospitali ya mama pa kujifungua mtoto wake.

Mwanamke anatabasamu. Ameshika vifaa viwili vya kusaidia misuli, labda kama mtaalam wa tiba ya mwili. Amevaa fulana ya kijivu na suruali ya jeansi , akionyeshana ni mtaalamu wa afya.

Mwanaume mzee amevaa shati la kiafrika lenye rangi buluu na njano. Amesimama karibu na choo cha nje kilicho jengwa kwa matofali. Mwanaume anaonekana akiegemea fimbo ndefu. Mazingira yana mimea mingi ya kijani kibichi, yanaashiria eneo la vijijini.

Vidonge vya manjano vimepangwa kwenye pakiti. Kando ya kipima joto kuna miwili mitatu midogo nyekundu. Bidhaa hizi zinaashiria afya ya utunzaji wa mwili.

Ni taongeza kwa huduma za daktari Galazinga, wakijitangaza kwa uganga mwenye nguvu. Chini ya maandishi kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na uchawi kama vile kadi za kucheza, mishumaa na viungo vya mitishamba. Namba ya simu ya kenya imetangazwa chini.

Picha kadhaa za kimatibabu. Katikati kuna chupa ya chanjo ya homa manjano iliyoandikwa yellow fever vaccine yenye kipimo kimoja. Karibu naye kuna sindano iliyo na sindano ya machungwa. Kulia kuna chupa ya kahawia iliyojaa.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimtibu mgonjwa. Daktari amevaa nguo za buluu na barakoa. Anafanya kazi kinywani mwa mgonjwa. Msaidizi amevaa nguo nyeupe na barakoa. Anatumia kifaa cha kuvuta mate na mwanga.

Kundi la watu wamekusanyika karibu na tanki la buluu, wanaume wawili wamevaa suti, mmoja akiwa ameshika kitu mkononi, wanaonekana wakishughulikia mtambo. Chupa kadhaa za plastiki za njano na nyeupe zimepangwa chini, wanahabari wanaonekana wakirekodi tukio.

Daktari aliyevaa koti nyeupe na tochi kichwani akizungumza na mgonjwa. Anaonekana akitoa maelezo kwa ishara kwa mikono. Vifaa vya matibabu vipo mezani. Watu wengine pia wanaonekana nyuma. Hali hiyo inaashiria kliniki au hospitali.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa skrubu za kijani na miwani ya macho akitumia stethoskopu. Anachunguza mgonjwa aliyefunikwa kwa shuka nyeupe kwenye kitanda cha hospitali. Kifuatiliaji cha kiwango cha moyo kinaonekena, kinaonekana karibu.

Mkasa wa jengo lililoporomoka na watu wamekusanyika karibu. Mabaki ya simiti na vyuma yametapakaa kila pahali. Wengine wanapiga picha kwa simu zao.

Watu kadhaa wakiwa nje wakivaa barakoa. Mwanamke mzee amesimama mbele yao, wengine wamekaa kwenye viti vya mbao. Kijana mmoja anaonekana akijaza fomu.